Huu ni ukulima unaojulikana kama hydroponic ambapo mimea hupandwa katika mirija ile imepangwa juu ya mirija ingine na kumwagiliwa maji.

Mmea wa mboga ya sukuma wiki iliyopandwa kwa njia ya kiteknolojia ya kisasa ya ukusaji wa mimea kutumia maji na virutubisho bila udongo. Mmea huo unaonekana kukuwa wenye afya nzuri.

Hapa ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo bali hupokea virutubisho kipitia maji yanoyopita kwenye mabomba.

Huu ni ukulima wa kisasa wa mimea kupandwa kwenye mirija ya maji bila udongo. Kuna vyuma vyekundu vilivyotumika kuinua mirija hizo kutoka chini.

Mboga ya aina ya lettuce imepandwa katika mitungi iliyokatwa katikati. Mitungi yenyewe ni ya rangi ya blue .

Hivi ni vyombo vya plastiki, vinavyotumika kwa kilimo cha mboga au mimea midogo. Kuna jumla ya vyombo vinne vikubwa vilivyopangwa kwa mstari kwenye ardhi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo badala yake hiyo mimea inapandwa kwenye mashimo ya bomba za plastiki na kupokea virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha mboga iitwayo lettuce amayo inatumika kama salad , iliyopandwa kutumia mfumo wa kilimo wa hydrophonic .

Hili ni shamba kubwa la kilimo cha kisasa ambapo tractor la kijani linafanya kazi katikati ya mistari ya mimea iliyopandwa kwa usawa. Mimea hii baado ni michanga.

Kuna kivungulio kikubwa kilicho jengwa kwa chandarua nyeupe. Mbali kule kuna maadhari ya kuvutia ya milima na anga iliyo na mawingu yenye rangi ya kijivu.

Mimea mingi iliyopandwa kwa teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao ndani ya nyumba kitalu. Mimea hiyo ni mboga kama sukuma wiki.

Ng'ombe wengi ambao wamekuzwa spesheli wako na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa kwenye kivuli kinacho vutia cha ng'ombe

Ngombe wa maziwa wakiwa ndani ya ,banda la kisasa la kufungia , na kukamulia. Ngombe hawa ni aina ya freshian wanaotambulika kuwa na rangi nyeupe na nyeusi.

Hii ni kitalu ama green-house . Iko na muundo wa chuma zinazo shikilia paa. Kuna vifaa vya uingizaji wa hewa au feni vinavyoonekana ukutani ndani ya nyumba hii.

Shamba kubwa la uzalishaji wa kilimo cha mboga kwa kiwango kikubwa. Kwa umbali, kuna maeneo ya miti pamoja na majengo kwenye upande wa kushoto. Anga ni ya mawingu mepesi na hali ya hewa ni ya wastani.

Upandaji na uzalishaji mkubwa wa vitunguu vyekundu. Mtu aliyevalia shati jeupe na suruali ndefu ya rangi ya kahawia, anamwaga vitunguu vyekundu kutoka kwenye kikapu.

Hii ni aina ya ukulima inajulikana kama unyunyiziaji wa maji kutumia pipes , inasaidia kukuza mimea katika mahali ambapo ni pakavu na hakuna mvua ya kutosha.

Hili ni shamba lililokatwa mistari likapandwa mboga za kienyeji zilizonawiri kutumia umwagiliaji maji wa mabomba.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miche mipya. Udongo unaonekana umechimbuliwa vizuri na safu za mimea michanga zinafuata mstari mmoja kwa uangalifu.

Hapa kuna mmea mchanga unao ota kwenye udongo. Na mbele yake kuna mfumo wa umwagiliaji maji wa matone. Huu ni mfano bora wa teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Huu ni mfumo wa kupanda mimea kutumia umwagiliaji maji wa matone. Mimea hii ni changa ikiwa na majani mabichi yenye rangi ya kijani kibichi, na baadhi yao huenda ni mboga.

Shamba dogo la bustani lenye mimea michanga, linatumia mfumo wa umwagiliaji maji wa matone. Kuna ndoo nyekundu ambayo iko juu ya mti au juu ya stendi.

Bomba jeusi la plastiki, lenye matundu madogo yanayoachilia matone ya maji yakielekea ardhini. Udongo ni mwekundu, na kuna mizizi ya mimea midogo inaonekana.

Mimea hii inaonekana kuwa ya afya nzuri na imepangwa kwa usawa. Udongo umepaliliwa vizuri na mfumo wa mabomba unaonyesha kuwa shamba hili linatumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya matumizi bora ya maji.

Shamba lenye mimea michanga, iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka vizuri. Mimea hio inaoekana kua katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, na kuna mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaopita katikati ya mistari ya mimea.

Hili ni shamba lililo pahali pakavu. Linatayarishwa kwa ajili ya ukulima wa unyunyiziaji maji. Mabomba ya kupitisha maji yamewekwa kwenye mistari.

Hili ni shamba dogo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umetumika. Kuna mifereji au bomba za plastiki nyeusi.

Huu ni mfumo wa ukulima wa umwagiliaji maji wa matone ambapo kuna mabomba yaliyo lazwa juu ya udongo yanaonekana kuwa yamesambazwa vizuri kwenye mistari ya mimea.

Huu ni upandaji wa mimea kutumia umwagiliaji wa maji, kwa sababu hapa shamba linakaa limekauka hakuna mvua. Maji ya kumwagilia ndio inatumika kwa mimea.

Shamba la mboga lililopandwa kwa mistari ya kupangwa vizuri, na linaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa maji wa matone. Mmea imepangwa kwa safu au matuta.

Umwagiliaji maji wa kunyunyiza, alimaarufu sprinkle irrigation, kwenye shamba la mazao, maji yanatoka kwa shinikizo, kupitia bomba lililounganishwa chini ya hiyo sprinkler. Pande zote mbili za bomba kuna mistari ya mimea, inayopata maji kupitia kunyunyizwa.